Mkulima akiwa anachambua vitunguu na kuvimwaga chini ili vikaushwe na jua baada ya kuvivuna. Na sasa atasafirisha zao hili la biashara kuelekea sokoni.

Mandhari ya kuvutia yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, huku wingu likiwa la kijivu likiashiria mvua kubwa inakaribia kunyesha.